Daktari wa meno akimhudumia mgonjwa aliyelala kitandani akiwa amefungua kinywa tayari kwa matibabu. Daktari huyu amevalia mavazi maalumu ya kinga, na anatumia mashine ya kisasa kuhakikisha huduma bora na salama anapata mgonjwa huyo.

Madaktari wa meno wakimhudumia mgonjwa aliyelala kitandani akiwa amefungua kinywa tayari kwa matibabu. Madaktari hawa wamevaa mavazi maalumu ya kinga na wanatumia njia za kisasa kuhakikisha huduma bora na salama zinazotolewa kwa wagonjwa hao.

Madaktari wa meno wakimhudumia mgonjwa aliyelala kitandani akiwa amefungua kinywa, tayari kwa matibabu. Madaktari hawa wamevaa mavazi maalumu ya kujikinga, na kutumia mashine za kisasa, kuhakikisha huduma safi na salama zinatolewa kwa wakati.

Taka zimekusanya na kuchomwa moto sehemu ya wazi, zikitoa moshi mweupe unaopaa juu. Ingawa ni njia ya kupunguza taka, kuchoma ovyo kunaweza kuchafua hewa na kuathiri afya ya watu wanaoishi karibu. Uchangiaji wa taka na utupaji salama ni muhimu kwa afya ya mazingira.

Mashine kubwa, inamwaga taka ngumu za viwandani kwenye eneo maalumu la uchakataji. Taka hizi ni plastiki na karatasi zinazochanika. Zinamwagwa pamoja na maji mengi, huku mazingira ya ndani ya jengo hili yanaashiria kuwa ni kituo cha usindikaji taka ambacho ni sehemu muhimu.

Mvua kubwa iliyonyesha na kusababisha mafuriko makubwa barabarani, ambapo maji yamejaa hadi kufunika sehemu za barabara. Huku watu wachache wakijaribu kupita pembezoni karibu na ukuta na mmoja wao amezama kwenye shimo lililojificha chini ya maji na mwingine akijitahidi kumsaidia kutoka. Hali hii inathibitisha athari za miundombinu duni na mifereji ya maji na umuhimu wa maandalizi ya kukabiliana na maafa ya asili.

Mtaalamu wa afya wa jinsia ya kiume mwenye mwonekano wa kuvutia na mtanashati, amesimama akiwa amevalia nguo maalumu za rangi ya bluu za kitaalamu, akiwa tayari kutoa huduma ya kwa weredi na huruma akiwakilisha hadhi ya nidhamu ya sekta ya afya.

Mtaalamu wa jinsia ya kiume mwenye muonekano wa kuvutia na mtanashati, amesimama akiwa amevalia koti safi jeupe la kitaalamu akiwa taayri kutoa huduma kwa weledi na huruma, akihakikisha hadhi na nidhamu ya sekta ya afya inazingatiwa.

Mtaalamu wa afya wa jinsia ya kiume mwenye muonekano wa kuvutia na mtanashati amesiamma akiwa amevalia koti jeupe safi na la kitaalamu. Akiwa tayari kutoa huduma kwa uweledi na huruma, akiwakilisha hali na nidhamu ya sekta ya afya.

Mtaalamu wa afya wa jinsia ya kiume mwenye muonekano wakuvutia ameinama akiwa amevalia koti la rangi jeupe na vifaa maalumu akiwa anatoa huduma kwa mtoto mdogo aliekaa kitandani na mama yake. Anawakilisha vyema hadhi ya nidhamu katika sekta ya afya.

Mtaalamu wa afya ya jinsia ya kike, mwenye mwonekano wa kuvutia na mtanashati, amesimama akiwa amevalia kote safi jeupe la kitaalamu, akiwa tayari kutoa huduma kwa weledi na huruma, akiwakilisha kazi na nidhamu ya sekta yake.

Nesi amesimama karibu na mtoto mchanga aliyezaliwa hivi karibuni, akiwa ndani ya chumba cha watoto wachanga. Mtoto yupo salama ndani ya kifaa maalumu cha kutunzia watoto njiti, mazingira yakiwa safi na utulivu na uangalizi wa karibu.

Mwanamke aliyevalia nguo za kijani ameshikilia mtoto mchanga baada ya kutoka kujifungua akiwa amekaa katika mazingira safi ya wodi yenye rangi za bluu, hali hii inaakisi ubora ulioko katika sekta ya afya na miundombinu inayotumika kuboresha mazingira ya wanawake wanapojifungua ili kulinda afya zangu za watoto.

Mama aliyetoka kujifungua ameketi kitandani ndani ya wodi ya wazazi, akibembeleza mtoto wake mchanga aliyelala kwa utulivu kifuani kwake. Pembeni mwanamke mwingine anapewa zawadi ya chandarua cha mbu na nguo laini ya mtoto kuonyesha upendo na mshikamano kijamii kwa mama na mtoto.

Nesi amesimama karibu na mtoto mchanga aliyezaliwa hivi karibuni, akiwa ndani ya chumba cha watoto wachanga mtoto yuko salama ndani ya kifaa maalum cha kutunzia watoto njiti. Mazingira yakiwa ni safi na ya utulivu kwa uangalizi wa karibu.

Mmea uliostawi vizuri na rangi ya kijani kibichi, huku mkulima akiwa amesimama pembeni yake, mimea hii hutumika kutengeneza dawa za miti shamba hutibu maradhi mbalimbali kwa njia ya asili, na salama kwa mwili wa binadamu hasa katika jamii nyingi za kiafrika.

Majani ya mimea yaliyochemshwa na kutiwa vizuri katika vikombe tayari kwa kunywa kama chai, ni mfano wa dawa za kienyeji na miti shamba zinazotumiwa na jamii nyingi za kiafrika. Dawa hizi hutumika kama tiba ya maradhi mbalimbali na yasiyo na athari yeyote kwa mwili wa binadamu.

Kifungashio chenye rangi nyeupe na nyekundu na maandishi yanayosomeka "for server", ni mfano wa dawa za mitishamba zinazotumika kama tiba mbadala katika jamii nyingi zinazotokana na mimea ya asili kama ilivyo desturi nyingi kwenye tiba za Afrika.

Chupa yenye kasha ya kijani mfano wa dawa za miti shamba zinazotumiwa kama tiba mbadala katika jamii nyingi, zitokanazo na mimea asili kama ilivyo desturi nyingi za tiba asili zinazotumika na watu wa afya.

Kifungashio kidogo cha rangi nyeupe na nyekundu, ni mfano wa dawa za mitishamba zinazotumiwa kwa tiba mbadala katika jamii nyingi. Zinatokana na mimea asilia kama ilivyo desturi kwenye tiba ya asili.

Vifungashio mbalimbali na chupa ni mfano wa dawa za mitishamba zinazotumiwa kwa tiba mbadala katika jamii nyingi zinazotokana na mimea asilia. Kama ilivyo desturi kwenye tiba nyingi za asili.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

Kifungashio kidogo chenye rangi ya kijani kikiwa na picha ya mtu aliyeinama na maandishi yanayosomeka "Fibroids". Ni mfano wa dawa za miti shamba zinazotumiwa kwa tiba mbadala katika jamii nyingi, zinatokana na mimea asilia kama ilivyo desturi nyingi za tiba za asili.